Uwanjani kuna wanariadha wawili. Mmoja amechuchumaa huku mwingine amelala chini. Yule aliye lala chini, anaonekana kuwa na upungufu wa uwezo wa kuona.

Hili linaonekana kana kwamba ni darasa la wanafunzi. Kuna viti kadhaa zinaonekana. Viti hivi vina sehemu ya kuketi na pia vina sehemu ndogo ya kuandikia.

Mlingoti huu ni mrefu sana. Kuna kamba ambayo inatumika kupandisha bendera. Umepakwa rangi nyeupe. Kwa umbali kuna miti mingi.

Haya ni mazingira ya kielimu ,kuna kuta za darasa ambazo zimechorwa picha ikiwemo picha ya maji na meli na samaki ,pia wanyama wa porini .

Hapa kuna wanariadha wawili. Mmoja wa kike. Mwingine wa kiume. Wamebeba bendera ya Kenya. Ni kana kwamba wametoka kushinda kwenye mbio.

Hawa ni wanariadha wawili moja anaonekana kuwa ana upungufu wa uwezo wa kuona, mwenzake ndiye anamwongoza anainua Mikono juu kana kwamba ameshinda mbio.

Haya ni mandhari ya kielimu. Kuna mlango ambao ni wa rangi ya hudhurungi, umepachikwa kibango kinachoeleza kwamba ni maabara ya kemia na bayolojia.

Dawati zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Kuna madirisha ambayo yamewekwa pazia, sakafu ni safi sana.

Huu ni ukumbi wa watoto ambao hawana uwezo wa kusikia. Kuna bendera mbili ambazo zimekaribia maelezo ya ufunguzi wa ukumbi huu.

Huu ni ukumbi wa mazoezi. Kuna mwanamke mmoja anaye pumzika baada ya kufanya zoezi. Pia kunaonekana chuma mbalimbali ambazo alizitumia kufanya zoezi.

Haya ni mandhari ya kielimu. Kuna ubao ambao ni mweupe, huku imeandikwa herufi ndogo, pioa kuna rula ambayo inaonekana hapo.

Hiki ni kiwanja cha mpira. Kuna mchezo ambao tayari unaendelea. Kuna wachezaji ambao wanaonekana hapa. Wote wanaokana kana kwamba wako na ulemavu wa miguu.

Hapa ni katika uwanja wa michezo. Mwanamke mmoja anaonekana kukalia kiti cha magurudumu huku akikiendesha. Kwa umbali kunaonekana mashabiki wachache.

Hapa kuna wanariadha wawili. Mmoja anaonekana kana kwamba ana upunguvu wa uwezo wa kuona. Mwenzake ameshika kamba ili kumueleza.

Hapa namuona mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Ana ulemavu wa miguu yoye miwili. Hapo chini kuna maelezo ya jina lake na nchi anayotoka pamoja na mwaka wa kuzaliwa.

Haya ni mazingira ya kielimu. Kuna vitabu ambavyo vinaonekana juu ya meza. Hivi ni vya kusoma pia kuna faili kadhaa ambayo iko hapo mbele ambayo ni ya rangi ya manjano. Chini kunaonekana waya ya kompyuta.

Mkimbiaji huyu ni Wesley Kimeli Sang. Ni mkenya ambaye pia ana upungufu wa kimwili. Alizaliwa mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Haya ni mazingira ya kishule, kuna mlingoti mrefu ambao unatumika kupandisha bendera. Kumepandwa maua kwa njia safi sana. Kwa umbali naona tenki kubwa la maji.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi cha kiswahili. Kina picha nne hapa. Picha mbili ni za mzee aliyevalia kanzu na kofia. Picha zingine mbili ni za mwanafunzi aliyevalia sare ya shule.

Hapa ni darasani. Chati imeandikwa siku za wiki. Inaonyesha kuwa siku ya kwanza, ya wiki ni Jumapili. Inafuatizwa na Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Ukumbi huu ni wa mazoezi kuna watu wawili hapa, mmoja amekalia kiti cha gurudumu anaonekana kuwa ana ulemavu wa miguu, huku mwingine anamsaidia.

Maandhari haya ni ya kielimu. Kuna ubao ambao ni wa kisasa ni wa rangi nyeupe , umeandikwa na kalamu, tarehe pia kuna swali moja limeandikwa hapa.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha mwanafunzi. Kitabu hiki kimezeeka sana. Kinaonekana kuchanika sehemu mbalimbali. Pia kina picha ya ua iliyochorwa hapo kwenye ukurasa wa mbele.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi. Ambao ni wa gradi ya pili. Kitabu chenyewe kinaitwa Nyota ya Kiswahili. Kuna picha ya farasi wawili ambao wana endeshwa na watu wawili hapo juu.

Nawaona watu wanane. Kuna wawili ambao wamekalia viti vya magurudumu, huku wengine wanatembea na kuwasukuma. Wote wamevalia nguo zenye rangi nyekundu.

Hiki ni kitabu cha longhorn ambacho ni cha darasa la nne. Hiki ni cha kilugha ya kifaransa. Kuna watoto watatu ambao wanaruka kamba.

Hii ni sehemu ya watoto ya kuchezea. Kuna vyuma kadhaa ambavyo watoto wanaweza kucheza navyo. Pia kuna miti mirefu kwenye sehemu hii.

Mchezo huu wa riadha unashirikisha wale wasio na uwezo wa kuona. Kuna mmoja aliyevalia barakoa kwenye macho yake, ameshikwa mkono na mwenzake ambaye anamwongoza.

Naona nyumba mbili hapa, pia kuna nyasi na miti ambayo imepandwa. Kuna maua ambayo yamepandwa kwa ustadi sana.

Huu ni ukurasa wa kitabu. Kuna picha kadhaa zinaonekana hapa. Kuna picha ya lori ambalo limebeba mchanga, pia kuna picha la traini ama gari moshi na pia kuna lile la baiskeli.

Hapa kuna karatasi la mtihani. Lina maswali kadhaa ambayo yameorodheshwa. Mwanafunzi anafaa kusoma na kujibu maswali haya. Karatasi lenyewe ni la kidini.

Hii ni timu ya wachezaji kandanda spesheli, wana ulemavu wa miguu yao, wameshika makucha kwenye mikono yao. Kuna mipira inayoonekana hapo chini.